Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa, huku kuna nyaya nyingi tofautitofauti yake bila kuisahau transfoma, ambayo hutumika kuchuja kiasi cha nishati kabla hakijafika kwa wanajamii na kuleta madhara.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa kando ya ghorofa refu; ambayo ina makazi ya watu, ikihatarisha usalama wa maisha ya wale wote wanaoishi, pindi ambapo utavuma upepo mkali na kuzisukuma mpaka kuanguka.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu, zikiwa na vifaa juu yake kama vile nyaya nyembamba na zilizo nene, zikitoka kuelekea maeneo yenye uhitaji wa nishati hii, iliyo muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zilizosimamishwa, nyaya nyingi zimetoka na kuelekea maeneo mbalimbali, ambayo yana uhitaji mkubwa wa nishati hii muhimu, kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Mashine pamoja na mitambo tofautitofauti, inayotumika kufua umeme, ikiendelea na shughuli hiyo nzito kuhakikisha maeneo hasa ya vijijini hayakosi wala kupungukiwa na nishati hii muhimu.

Moja ya alama ya barabarani ambayo ni kwaajili ya watembea kwa miguu, kuvuka na kwenda upande wa pili, magari yote yamesimama ili kuwapisha na baadae waendelee na safari zao.

Moja ya taa za barabarani ikiwa tayari imewaka, yenye rangi ya kijani ikiashiria ria sasa ni wakati salama watembea kwa miguu na kuelekea upande wa pili, ili kuendelea na shughuli zao.

Taa za barabarani ambazo hutumika kama alama, hasa kwa watembea wa miguu na sasa taa iliyo nyekundu imewaka kuashiria ni hatari kwa mtu yeyote kuvuka maana anaweza kudhulika na kugongwa na gari au bodaboda.

Wanaume wanaofanya kazi ya kujenga barabara kwa kiwango cha lami, wakiendelea na shughuli hii waliyoifanya kwa miaka mingi na kuwapatia uzoefu, huku gari inayowaletea malighafi wanazozitumia ikiwa imeegeshwa kando ikiwasubiria.

Usafiri wa nchi kavu aina ya bodaboda imeegeshwa pembeni kando ya barabara, huku dereva akiwa amejipumzisha baada ya kufanya safari nyingi toka alfajiri alipoamka.

Katikati ya barabara kubwa iliyojengwa kwa kiwango cha lami, watu wengi (wanaume kwa wanawake) wanavuka kuelekea upande wa pili, huku magari nayo yakiendelea kufanya usafirishaji.

Wanaume wachapa kazi wakiwa barabarani wakiendelea kuijenga kwa kiwango cha lami, huku gari kubwa imeegeshwa kando ambayo inawasaidia kubeba na kusogeza karibu malighafi, ambazo wanazitumia.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa kituo cha daladala baada ya kuchoka na siku nzima, wanayazama huku na kule ilikujuwa gari linatikea wapi waweze kupanda ili waweze kurejea nyumbani kupumzika.

Wanaume wawili ambao ni marafiki wamepanda juu ya bodaboda wakiendesha na kuelekea kijiji cha jirani, ili kuendelea na shughuli zao za kila siku ambazo huzifanya kwenye mashamba yaliyoko mbali na wanapoishi.

Gari dogo ambalo ni moja ya chombo cha usafiri wa nchi kavu, wateja hutuma maombi yao kupitia mtandao, na baadae dereva huyapokea na kuyakubali na kuwafuata popote walipo ili kuwapeleka wanapohitaji.

Mwanaume anaefanya shughuli za usafirishaji wa nchi kavu kwa kutumia bodaboda, akiwa njiani anaelekea eneo ambalo amekubaliana na mteja wake ili kuufikisha mzigo alioubeba ukiwa salama.

Eneo lililotengwa kwajili ya kutupa takataka hasa zinazokusanywa na gari mitaani, wajasiriamali wadogo wadogo wamejaa wakiendelea kufukua na kutafuta chupa za maji na vyombo vyote vya plastiki ili kuenda kuziuza kwa watu wa viwandani.

Mwanaume anayefanya kazi ya kutunza mazingira ya mji ,akizipakia takataka zilizotolewa nje na wanajamii ili kuzisogeza kando ya barabara inapopita gari iwe rahisi kuzifikia na kuzipeleka jalalani.

Watunza mazingira wa mji ambao wanafanya kazi ya kisafisha, wapo katikati ya barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami. Wameshika mifagio ya kusimama wanaendelea kusugua, huku mmoja wao akiwamwagia maji kwa kutumia bomba.

Mtaro uliochimbwa, kando na makazi ya watu una maji yaliyotuama yanayoashiria ndani kuna kuzalishwaji wa vijidudu vinavyoweza kusababisha magonjwa mbalimbali, na kuhatarisha afya za wakazi ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kipindupindu unaoua kwa haraka.

Magari yanayotumika hususani kukusanya takataka zote mitaani na kuzipeleka jalalani, tayari yamefika yamejaa ili kuzimwaga, na kuwapa fursa wajasiriamali wadogodogo kuchimbua ndani yake na kutafuta vyombo vya plastiki wanavyokwenda kuviuza viwandani.

Eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kutupa takataka, mashine maaalumu ambayo hutumika kuzikusanya, ikiendelea na kazi, huku vijana wajasiriamali wadogo wadogo wanaendelea kuchimbua na kutafuta vyombo vya plastiki kama vile chupa, ili baadae kwenda kuviuza viwandani.

Barabara iliyopita katikati ya mitaa imeegeshwa gari kubwa inayobeba takataka ambayo imejaa kupita kiasi, huku wafanyakazi wakiendelea kuziweka. Maji machafu yametiririka njiani yakihatarisha afya za wale wote wanaoishi maeneo hayo.

Eneo ambalo wajasiriamali wadogo wamejitengea, ili kuzikusanya takataka wanazozitafuta aina ya chupa za maji na mifuko, ili baadae mzigo unapokuwa mkubwa wanakwenda kuuza kiwandani, kuchakatwa baadae zinarudishwa zikiwa mpya tena.

Gari kubwa ambayo hutumika kusafisha maeneo ya mijini ikiendelea na shughuli zake za kila siku kupita mtaa baada ya mtaa, huku wafanyakazi wake wakiwa chini wawili na mmoja juu ambaye anazipokea taka zinazopandishwa kujaza na baadae kuelekea jalalani.

Wafanyakazi wanaotunza mazingira ya mji wakiendelea kuzibeba taka zilizowekwa kando ya barabara na wanajamii, huzipakia ndani ya gari na kuanza safari ya kuzipeleka eneo la rasmi lililotengwa la jalalani.

Sehemu ambayo imetengwa rasmi kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo, ambao hupita mitaani huku na kule kutafuta vyombo vya plastiki kama vile chupa za maji na soda ili kuweza kuzikusanya sehemu hii na baadaye wanunuzi kuja kununua na kupeleka viwandani.

Wafanyakazi wa kuyatunza mazingira ya jiji wakizibeba takataka zilizo letwa na wana jamnii barabarani, kuzipakia kwenye gari iliyo egeshwa kando ambayo imejaa kupita kiasi kabla ya kuanza safari kuelekea jalalani.

Wafanyakazi kutoka idara ya maji, wameingia kwenye mtaro uliojaa taka, zilizotupwa na kusababisha mabomba kupasuka, ili kuweza kizitoa na kusafisha na baadaye kuyaziba, na huduma hii iweze kuwafikia wananchi kama ilivyo ada.

Vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu vinauzwa Vikiwa na rangi muonekano na ukubwa, usiofanana kwa ajili ya wateja wote wanaovitumia nyumbani ofisini na hata kwenye hoteli.

Wananchi wakiwa wamekusanyika kulizunguka gari la takataka, ambalo limeegeshwa pembezoni mwa barabara wakati walipozitoa toka majumbani mwao ili ziweze kupakiwa na kupelekwa eneo rasmi lililotengwa la jalalani.

Takataka tofautitofauti zikiwemo chupa za maji na soda, mifuko na matope, vimetuama sehemu moja baada ya kusombwa na kuletwa na mvua kubwa iliyonyesha usiku kucha.

Wanaume wafanyakazi wa idara ya maji wameingia katikati ya mtaro waliouchimba, ili kuweza kuliziba bomba la maji, ambalo limetoboka na kuisababishia serikali hasara ya upotevu wa lita nyingi.

Tanki kubwa limeegeshwa juu ya chuma ambalo hususani, hutumika kuhifadhia maji safi na salama yanatumika zile nyamakati ambapo yamekatika na hayapatikani kwa urahisi.

Mabomba ambayo yanelazwa kwenye ardhi kwa kawaida yanatumika kusafirishia maji yaliyo safi na salama, kutokea kwenye chanzo na kuelekea maeneo mbalimbali hasa yale ya vijijini.